Watu wawili wanaonekana wakiwa kwenye biashara ya kuuza maziwa. Mmoja ambaye amevalia nyeusi anaonekana akimwaga maziwa kwenye kibuyu. Yule ambaye amevalia helmeti ya manjano anaonekana akiandika na miti pia inaonekana kwa umbali na pikipiki.

Ndizi zinaonekana zikiwa zimepangwa chini. Mandhari haya yanaonekana yakiwa ya sokoni. Ndizi zenyewe zikiwa zenye rangi ya kijani na yanaonekana yakiletwa sokoni kuuzwa. Kwa umbali kuna watu ambao wamekuja kuziangalia na kuna jengo kando kando, ambalo limejengwa.

Maandhari haya ni ya shambani. Mahindi yanaonekana yakiwa yamepandwa shambani huku yakionekana kuwa yamekauka mahindi yakiwa mengine yamevunjika mengine yamebadilisha color na kwa umbali kuna miti ambayo imesimama.

Manthari haya yanaonekana kuwa ya ng'ombe kunywa maji, kula chakula, na pia kulala. Kuna ng'ombe wanne ambao wako hapo wenye rangi nyeusi na nyeupe, wengine wakisimama pale wakitaka kunywa maji, mwingine akiwa amelala chini.

Ng'ombe inaonekana ikiwa imefungwa kamba miguuni kwa minajili ya kukamuliwa. Mtu mmoja ambaye amechuchuma chini anaonekana akikama ng'ombe huku maziwa yakielekea kwenye ndoo. Kwa umbali Kuna ng'ombe mwengine ambaye amesimama na miti pia inaonekana kwa umbali.

Mtu mmoja ambaye amevalia helmeti nyeusi, jampa nyeusi, anaonekana akimwaga maziwa kutoka kwa ndoo ya kijani kwa ile nyeupe. Gari hilo ambalo limebeba pia linaonekana likiwa lenye rangi nyekundu na miti pia inaonekana kwa umbali.

Ndizi inaonekana kuwa imepandwa kwa shimo fulani kwenye shamba yenye rangi ya kijani kibichi. Yamepandwa kwa laini moja kuonyesha kuwa ni shamba na ni mengi. Kwa umbali kuna miti ambayo yanaonekana na kando ya shamba ambayo imepaliliwa kuna nyasi pia.

Mkono wa mtu unaonekana ikishikilia maganda ya ndizi ambayo tayari ishatumika. Ukiutazama vizuri inaonekana kuwa ishapasuliwa na chini ya mkono huo kuna ndizi ya kijani kibichi ambayo bado haijatumika.

Watu watatu wanaonekana wakiwa shambani. Kuna mmoja ambaye amevalia long'i nyeusi na shati nyeusi. Chini kuna ndizi ambazo zimepangwa yenye rangi ya kijani kibichi na kuna mama mmoja ambaye anainagalia kwa makini kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa.

Ng'ombe yenye rangi nyeusi na nyeupe inaonekana ikiwa imesimama na watu wawili ambao wamechuchumaa wanaonekana wakikamua ng'ombe hizo mmoja akiwa amevalia nguo ya samawati na mwingine nyekundu. Nyuma yao pia kuna watu ambao wanataza wakikama.

Watu wamekusanyika pamoja, wengine wakiwa wamevalia nguo yenye rangi nyeupe, wengine nyekundu. Yule ambaye amevalia tshirt yake nyekundu na kofia nyeupe, anaonekana akimuangalia yule ambaye amevalia nyeupe peke yake. Anamuelezea jambo fulani.

Watu ambao wamekusanyika pamoja wanaonekana kuwa na biashara wachache wakiwa wameketi kwa gunia nyeupe na wengine wamesimama kule nyuma. Ndizi zinaonekana yenye rangi ya kijani. Ukuta pia uko nyuma yao na mawingu pia yanaonekana nyuma.

Watu wawili wanaonekana wakifanya biashara ya maziwa. Yule wa pikipiki ambao amevalia helmeti yake yenye rangi ya manjano anaonekana akiwa ameshikilia kalamu yake mkononi huku akiandika. Na yule mwingine akimwaga maziwa kwa mtungi wake.

Ng'ombe imefungwa miguuni na kamba ili isipate kusumbua wakati wa kukama. Yule ambaye anakama amevalia apron yenye rangi ya kijani kibichi huku viatu amevalia gumboot .Na kwa umbali kuna ng'ombe ingine pia inaonekana.

Watu wawili wanaoonekana wakispray ng'ombe. Yule ambaye amesimama kando amevalia shati nyeupe na amevalia pia glavu mkononi. Kuna ng'ombe ambaye iko kando rangi nyeupe na nyeusi kando na kwa umbali kuna mtungi nyeusi wa maji.

Ndizi zinaonekana zikiwa zimeiva zenye rangi ya manjano yanaonekana kuwa yamepangwa kwenye kibanda sokoni ,Kuna yule mama ambaye anayaangalia na kando yake kuna yule ambaye anasimamia pia. Kwa umbali Kuna jengo ambalo linaonekana.

Mtu ambaye anamwaga maziwa kutoka kwa mtungi mmoja mdogo kwa nyingine. Anonekana akiwa mvalia jezi nyeupe na kofia nyeupe, na kuna yule pia ambaye amesimama kwenye lori juu amevalia sweta yake nyekundu anonekana akimsaidia.

Lori nyeupe lionaonekana likiwa la maziwa limesimamishwa pale na kando kuna yule mtu ambaye amevalia sweta yake nyeusi, anaonekana akifunga mitungi yake ya maziwa kwenye pikipiki na kando kuna jumba ambalo linaonekana mlango ukiwa wenye rangi ya smawati.

Mkono wa mtu inaonekana imeshikilia ndizi ikiwa imetolewa maganda, chini ya mikono hiyo kuna maganda ambayo yamebaki, na kando kuna ndizi ambayo bado hayajatolewa ngozi enye rangi ya kijani kibichi.

Ndizi zinaonekana zikiwa mingi na zimepangwa kwa ulaini. Maadhari haya yanaonekana yakiwa ya sokoni. Mtu mmoja anaonekana akizipanga na ni kama ndizi zenyewe ni za kuuzwa. Kando yake kuna jengo kando ambalo lina kalia la watu wakiuza.

Pikipiki inaonekana ikikimbia kwenye barabara. Imebeba mitungi na zinakaa ni za maziwa. Kwa umbali ,kuna lori ambao pia uko mbele , kando kuna pickups . Ukiangalia kwa umbali pia, kuna watu ambao wanatembea na inje ya barabara ,kuna miti.

Ng'ombe nyeupe inaonekana ikikamuliwa. Kuna yule ambaye anakamua amevalia tshati yake nyeusi, kofia nyekundu, long'i yake ikiwa nyeusi na ameshikilia jagi yake mkononi huku maziwa ikielekea ndani.

Watu wamesimama. Wawili wanaonekana kuwa wamevalia nguo nyeupe huku wamejifunika barakoa pia nyeupe mdomoni. Wanaonekana wakipima maziwa huku wakishikilia vifaa vya kupimia Kando ni wale watu wanaonekana kuwa ni wanunuzi wakununua maziwa.

Ng'ombe amefungwa miguuni na kamba ili wakati wa kukamuliwa asipate kusumbua na kuna yule ambaye ameketi chini anakamua huku maziwa yakielekea kwenye ndoo na ng'ombe mwenyewe ana rangi nyeupe na nyeusi.

Mtu mmoja ambaye amechuchumaa chini huku akiwa msichana. Anaonekana kuwa na furaha. Anachonga ndizi, akiweka kwenye tawi. Kwa umbali kuna ndizi ambayo bado hayajakatwa na miti ambayo yameanguka pia yanaonekana.

Mtu ambaye amevalia gambuti anaonekana akiwa ameshikilia rungu yake mkononi. Anaangalia ng'ombe yake yote, huku mandhari ikiwa ya deep . Kwa umbali kuna miti ambayo pia yanaonekana.

Ndizi yaonekana yakiwa shambani. Kuna yale mandizi mawili ambaye yanonekana yakiwa tayari. Imebadilisha rangi yake kutoka kwenye rangi ya kijani kibichi kuwa rangi ya manjano. Kwa umbali kuna ndizi ingine ambayo bado haijaiva yenye rangi ya kijani.

Ndizi inaonekana kwenye shamba, na ndizi yenyewe yanaonekana kutofautiana. Kuna ndizi ambayo ina tawi lake kijani, na lingine likiwa limekauka. Kwa umbali kuna mlima ambao unaonekana pia.

Ndizi linaonekana likiwa shambani na ndizi hili bado halijakatwa, kando yake kuna mandizi mengine ambayo pia haijakatwa. Chini kuna matawi ambayo yamenyauka na ile ambayo haijakatwa bado ina rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe nyeupe inaonekana ikikamuliwa na ambaye anakama, amevalia kofia yake nyekundu na t-shirt ikiwa yenye rangi nyeusi, long'i yake nyeusi . Anaonekana akikamua kwenye jugi yake maziwa yakiingia.

Ndizi zinaonekana zikiwa zimeweka chini, yenye rangi ya kijani kibichi. Kuna watu ambao wanayaangalia huku wakionekana kuwa wanunuzi. Wamekuja na vikapu, wengine wamekuja na vifaa vyao vya kubebea. Kuna wengine ambao wameketi chini wakitazama.

Mtu ambaye amevalia kofia nyeupe, miwani na shati ya samawati anaonekana akiwa ameshikilia ndizi. Rangi ya ndizi hiyo ikiwa ya kijani ,nyuma yake kukiwa na tanki ya maji na nyasi pia ya kijani yakionekana.